Huyu ni Asiya Sululu Mohamed, mwanariadha wa Kenya, aliyezaliwa tarehe 25, mwezi wa nne, mwaka wa 1992 mjini Mombasa. Ni mshiriki wa michezo ya para rowing katika kitengo cha single scrules . Ana ulemavu wa kukatwa miguu na anatumia miguu bandia.

Kuna bango la elimu darasa likiwa na alfabeti za kiingereza kuanzia A hadi Z, katika herufi kubwa na ndogo, pamoja na alama za nukta, mshangao na swali. Pembeni na chini kuna mapambo ya rangi nyekundu iliyoyeyuka, na picha ndogo za cartoon likiwa limeegezwa kwa minajili ya kujifunza kusoma.

Kuna wachezaji wa mpira wa miguu, wenye ulemavu wa miguu, wakiwa uwanjani wakicheza mpira wa kandanda, wanatumia magongo ya mikono kwa msaada wa, kutembea, ili, kuufikia mpira, huku, mmoja akiupiga, mpira, kwa nguvu, na wachezaji hawa, wamevalia jezi za, rangi tofauti tofauti.

Kuna mlango ambao umepakwa rangi nyekundu na umefungwa na juu yake kuna kibao chenye maandishi " Grade 6, Cmr Emoli ". Ukuta ulioshikilia mlango umetengenezwa kwa mawe yaliyopangwa na mbele ya mlango kuna mimea midogo midogo ishara ya mapambo.